Unapotumia kitu na hujiamini vizuri katika uwezo wako wa kutumia hiyo kitu haswa hizi vitu za elektroniki kama kompyuta, smartphone , kuwa huru kuuliza. Pale ambapo unakataa ama unaogopa kuuliza halafu unapewa kazi kutumia hizo devices haya ngoja siku utakwama. Halafu ukwame kisha supervisor ako nyuma yako amekuja kufuata.

Tunapoongelea Huduma Centre ndio inaleta service za serikali karibu lakini kuna mengine sio lazima kwenda huko, mfano unapohitaji good conduct hapo hutahitaji kwenda kwenye Huduma Centre, unapopoteza kitambulisho unafaa kwenda kwenye kituo cha polisi iliyo karibu nawe ukachukue abstract kwanza ndio uende ukareapply kitambulisho. Ni muhimu sana kuelewa venye huduma za serikali inafanya kazi kwenye kila sector .

Jamani nimeona vitambulisho kadhaa hadi nikakumbuka. Yaani siku hizi serikali iliamua ati itatufanyisha biashara na vitambulisho. Ati tunatransact kuishi Kenya. Ati baada ya miaka kumi tunaenda kulipa ndio tuendelee kuwa na kitambulisho yenye inahakikisha kuwa sisi ni wakenya. Ah bana, hii jambo sielewi.

Najiuliza kuwa mawasiliano ni chombo muhimu sana kwenye biashara. Watu kuweza kuongea hadi wakafika mahali ambapo wanaelewana ni muhimu sana. Inaitwa negotiation si ati mtu anaongea wee uko na moods ushabadilisha sura, nataka ile sura ya upole, utaratibu, mnaongea mkielewana, mkipiga story .Mwisho wa siku......

Tarehe nane, mwezi wa nane, mwaka wa elfu mbili kumi na saba, mama Rachael Shebesh, alitoka wazi akasema ati Mimi nasimamia amani. Kwa upande wangu mi viongozi kama hawa ndio nawapenda sababu, hakujawahi kuwa na matukio mazuri kutokana na vita. Kutoka kitambo ni maafa tu. Hata mimi kama Bethwel nasimamia tu amani.

Kuanzia mwaka wa elfu mbili kumi na tatu hadi elfu mbili kumi na saba, Kenya iliongozwa na party ya Jubilee. Logo yao ilikua, Tuko Pamoja na tena pale ulipoangalia kulikua na mchoro ya mikono miwili pale imeshikana. Kuna controversy ilikuja, kuna mazuri walililetea taifa lakini ilikua muda wao hiyo.

Sijui kama mengine yanatumiwa kudhibitisha maoni yetu kuendana na serikali inayotutawala sai, lakini hapa nikiona kitambulisho ya mkenya. Sina mengi ya kusema sana.

Wananchi mbona wanalia bado wakati serikali ingawa bado haijafanya mengi lakini imehakikisha kwamba huduma ambayo wananchi wanataka kutoka kwa serikali imeletwa karibu naye. Leo hii kila town iko na mahali yaitwa Huduma Centre, wananchi mojawapo ya tatizo yenyu ishatatuliwa jamani.

Kila mwananchi ako na haki ya kupata huduma bora nchini. Wakati unahitaji service yoyote ama huduma yotote kutoka kwa serikali, tembelea duka lolote la Huduma Centre yaliyo karibu nawe ili kupata huduma.

Wachezaji wa Kenya wanaoshiriki kwenye mchezo wa basketball baada ya win .Mara mingi hao huwin by the way Kenya ni home of champions .Utapata pale wamekaa kando ya studio wanapiga picha kushukuru ama kusherehekea siku.

Riadha na michezo zote za uwanjani ni mojawapo ya njia zinazoturuhusu kukutana na kujuana na watu wa aina tofauti tofauti.